Mkulima aliyevaa buti nene za mvua na fulana yenye kofia ya rangi ya buluu anasimama karibu na zizi la mbao, ndani ya zizi hilo kuna ng'ombe wake watatu wanaonekana kuwa na afya nzuri.

Chini ya mgomba mkubwa tunda la ndizi limebebesha kwa uzito hadi ukaanza kuinama majani yake mapana na matawi manono yanatikisika kwa upepo mdogo yakionyesha afya ya mmea huu unaozaa kwa wingi.

Ng'ombe huyu ni mgonjwa, ana rangi nyeusi na kahawia. Ana vidonda vingi mwilini, mifupa yake yote iko wazi. Amejifunga kamba shingoni. Amesimama karibu na mti, eneo mahali n'ombe amesimama linaonekana kavu.

Hizi ni ndizi za kishada cha ndizi tano zilizoiva zikiwa na rangi ya manjano iliyokolea, ndizi hizi zimelala miisho ya ndizi hizo inaonekana kuwa nyeusi kidogo jambo la kawaida kwa ndizi zilizoiva.

Mwanamke huyu ni mweusi na ana tabasamu njema, amezingirwa na miti mingi ya ndizi. China ya ardhi pana mchanga uliokaa nyekundu. Anachonga ndizi na amechonga ndizi nyingi hadi sasa.

Shamba la migomba linaonesha mti mmoja wa ndizi ambao umechipua kundi dogo la ndizi ikiwa ni ishara ya ukuaji wake wa mwanzo, majani ya mti huo wa ndizi yamepanuka kwa upana.

Wanawake wameketi nje juu ya ardhi ya matope wakiwa wamezungukwa na kibanda cha tope. Wanachunga maziwa wakitumia vipande vya madumu yaliyo katwa kama vyombo vya kushikilia maziwa na wanatumia chombo safi cha chuma katikati yao.

Huyu ni mwanaume mmoja mwenye tabasamu pana, akiwa ameinama na kumwaga maziwa kutoka kwenye mtungi mkubwa wa chuma kuenda kwenye chombo kingine kilicho chini yake amevalia koti la nyeusi lenye miraba.

Shamba hili lenye mimea ya mahindi midogo, ina majani mapana ya kijani kibichi. Mimea hii imepandwa kwa safu ikionyesha upandaji wa kimfumo. Udongo unaonekana kuwa wenye rotuba na kuna majani machache ya magugu katika mimea hiyo ya mahindi.

Mkono mweusi unashikilia ndizi ya kijani iliyomenywa, ndizi hiyo imemenywa vizuri na pembeni kuna ndizi nyingine nyingi ambazo bado hazijamenywa na mmemenyaji.

Ng'ombe amefungwa ukutani kwenye shingo, ndani ya banda na anakunywa maji kutoka kwa birika la ng'ombe. Kifuani mwa ng'ombe huyo, kuna mashine inayonyonya maziwa, ikiendelea kumkamua kwa utaratibu

Hili ni banda la mifugo ambalo ni safi sana, wanyama wamewekwa kwenye sehemu tofauti hili waweze kufikia chakula kibichi kilichowekwa mbele yao, pia kuna chakula cha mifugo kilichonunuliwa kutoka dukani ambacho kimewekwa mbele ya ng'ombe.

Rundo hili kubwa ni la majani makavu; rundo hili ni kama mlima mdogo. Mtu mmoja amesimama juu ya rundo akitumia jembe. Watu wengine wamesimama kutazama pembeni wanatazama rundo hilo, chini ya rundo kuna turubai la mistari.

Hili ni banda dogo, lenye paa tu bila kuta kamili. Pembeni, kuna kuta zilizojengwa kwa vipande na katikati yake, ngombe wavili wanaingia kana kwamba wanaelekea ndani ya kizimba cha mifugo. Wanaume na wanawake wapo karibu na kizimba hicho cha mifugo.

Wanaume wawili na mwanamke mmoja, wako kwenye shamba kubwa la migomba. Wamevunja mikungu mingi ya ndizi na kuiweka juu ya majani ya migomba. Ndizi hizo ziko tayari kuliwa, kwani ni kijani kibichi.

Wahudumu wawili wa maziwa wamevaa neti za nywele, barakoa, na mavazi meupe ya kazi. Wameshikana kushikilia mtungi mmoja mzito, wa chuma wenye maziwa, wakiyachunga na kuyamimina ndani ya mashine.

Hapa ni shambani ambapo pamepandwa miti nyingi za ndizi, miti hizi za ndizi zinaonekana kuwa na matawi makumbwa yenye rangi ya kijani kibichi, mti moja umezaa ndizi nyingi ambazo zinafanya mti huo uning'inie.

Shamba hili lenye nafasi katikati limezingirwa na miti za ndizi. Miti hizi za ndizi ni miti mirefu na ziko katika kutoshana katika urefu. Miti hizi ni za kijani kibichi.

Mwanamke amevaa koti jeupe la maabara na wavu wa nywele. Anamimina kiyoyevu cheupe labda maziwa kutoka kwenye chombo kimoja cha chuma kwenda kingine, pana mikebe mingi ya chuma ambayo imepangwa nyuma yake. Mazingira haya ni ya kiwanda cha maziwa au kituo cha kukusanya maziwa.

Hili ni shamba la ndizi liliolimwa vizuri ikiwa na miti mingi ya ndizi iliyojaa matunda mabichi, hii ina hisia ya uzalishaji wa kilimo na rutuba ya ardhi, wingi wa miti hii inaonesha kwamba mkulima huyu anafanya kazi kwa bidii.

Kwenye shamba la migomba lenye udongo mwekundu, mwanamke amevaa apron ya soko yenye mistari ya rangi ya maroon . Ameshikilia tawi kubwa la ndizi lililotoka kwenye mti uliozaa mkungu mkubwa wa ndizi za kijani. Uso wake umejaa furaha na tabasamu pana kana kwamba ndizi hizo niza baraka kubwa.

Hii ni shamba la migomba, migomba imepangwa kwa mpangilio katika mistari upande mmoja wa miti hio haina ndizi kabisa lakini upande mwingine wa mti kuna ndizi za kijani zillizokomaa vizuri na zenye afya.

Eneo hili linonikana kuwa ni soko ambapo, kuna mwanamke na mwanaume waliioko, karibu na bidha za kuuza. Kuna mikungu mingi sana ya ndizi za kijani ambazo tayari zimevunwa na zimepangwa kwa ujili ya kuuzua sokoni.

Ni kundi ya ngombe wanne. Mmoja mweupe mwenye madoa meusi, mmoja mweusi kabisa, mmoja mweupe na mmoja wa rangi ya kahawia. Wanachakura kwenye jaa kubwa la takataka. Taka hizo zimejazana sana na zinajumuisha plastiki, karatasi na mabaki mengine yanayo onekana kuwa taka za nyumbani.

Mwanamke huyu ameketi nyuma ya meza kwenye kiti, akishikilia ndizi mbili kwa mikono yake. Kwa mkono wake wa kulia, anashikilia ndizi ndefu ya kijani kibichi, ambayo inaonekana kuwa ndizi mbichi. Kwa mkono wake wa kushoto, anashikilia ndizi nyingine ambayo ni fupi na ina rangi ya manjano iliyokoza ikiashiria kuwa imeiva.

Kwenye banda lilotengenezwa kienyenji kwa mbao kama paa, ng'ombe wanaingia ndani kunywa maji yao. Nyuma yao, kuna mzigo mkubwa wa miwa, unaonekanana kama chakula cha mifugo hao.

Wanaume watatu waliovaa shati ya kijani kibichi wanaonekana, wanapanda mgomba wa ndizi kwa mchanga ulio nyekundu, miti za migomba ni miwili na mwanaume mmoja ameishikilia pikipiki inaonekana nyuma ya wanaume hao.

Wakulima hawa wawili wana ng'ombe wawili, kila mkulima ana ng'ombe wake. Wakulima hawa wana ndoo ambayo wanatumia kuweka maziwa wanayokamua kutoka kwa ng'ombe wao.

Huu ni mkusanyiko mkubwa wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zikiwa zimepangwa chini kwenye ardhi, miganda hii imekatwa kutoka kwenye mmea wa ndizi huku sehemu ya shina la kati ikiwa bado imeungana ikishikilia rundo la ndizi ndogondogo.

Ngombe wawili wamelala kwenye nyasi katika eneo wazi. Ngombe mmoja mwenye rangi ya kahawia thahabu, amelala upande wake wa kushoto. Anaonekana na tumbo kubwa na matiti makubwa yanayoshiria ni ngombe wa maziwa. Anakengere shingoni mwake ishara ya kawaida kwa ngombe wanaochungwa. Ngombe mwingine wakishoto amekua na rangi ya kahawia na nyeupe inaonekana, amelala pia.

Ng'ombe wawili wa rangi ya nyeusi na nyeupe wamelala karibu karibu, mmoja wa ng'ombe hao ameaga dunia akiwa amelala bila uhai macho yake yakiwa wazi na yamekosa mwangaza wa uhai, mwili wake umo kwenye ardhi kavu.

Mwanaume huyu amefurahia , amevalia kofia nyeupe na shati la buluu anachunguza mti wa ndizi Anaguza majani makubwa ya miti hiyo labda alitumaini afya ya mimea au kuvuna eneo lina miti mingi ya ndizi .

Mkono huu wa mtu mwenye kidole gumba kinakaribia ndizi mbichi ambayo imememenywa nusu au imekatwa katikati, ndizi hio ina rangi ya kijani kwa nje na rangi ya cream hadi njano iliyokoza ndani, kuna ndizi zingine mbichi baadhi zikiwa zimenyonywa kidogo au kukatwa.

Katika mazingira yasiyo masafi, pana takataka nyingi, na wanaume wawili ambao wamesimama kando ya pikipiki zao wamebeba mitungi ile ya chuma kama yale ya kubebea maziwa.

Mkono mmoja unashikilia ndizi ya kijani ambayo imefuliwa ganda sehemu ya juu, lakini ganda hilo halijaondolewa kabisa. Linaning’inia upande wa kulia wa ndizi hiyo, kana kwamba limeachwa kimakusudi.

Hizi ni nyasi zilizokaushwa, nyasi hizi ziko katika beli ziko aina mbili kuna nyasi za kijani kibichi na hizo nyasi zingine ni rangi ya kahawia nyasi hizi hupewa ng'ombe sana sana.

Mwanamme mmoja analeta maziwa mengi ya ng'ombe katika mitungi ya chuma kwa kutumia lori lake. Mwanaume mwingine aliyevaa koti jeupe, anamimina maziwa hayo kupitia chujio, ndani ya sufuria kubwa katika eneo linalo onekana kuwa kiwanda cha maziwa.

Kuna mgomba mkubwa, wenye majani mabichi makubwa, ukiwa na mkungu mkubwa, wa ndizi za kijani. Mti wa mgomba huu, umekomaa na kuonekana kuwa umekawia katika shamba hilo kwa mda mrefu.

Mti huu wa ndizi umezingirwa na miti zingine, mti huu wa ndizi umeweza kuzaa ndizi nyingi sana, mwanaume anaonekana kupanda kwenye mti huu ili aweze kutoa ndizi hizo kutoka kwenye miti hio.

Wanawake wawili wanafanya biashara ya ndizi sokoni, ndizi nyingi zimepangwa vizuri kwa meza zikiwa za aina tofauti na ukubwa, mwanamke ambaye amevalia shati nyekundu anaonekana akichagua au kupanga hizo ndizi.

Hili ni eneo la shambani, kuna mimea mingi ya kijani kibichi, katikati kuna mti wa migomba, chini yake kuna udongo mwekundu, anga ni buluu na lina mawingu meupe, inaonekana kama shamba lililolimwa vizuri, kuna miti mingine kwa umbali.

Huu mti wa ndizi una majani mapana ambayo yamekatika katika kwenye masehemu. Kwenye mti huu, kuna ndizi mingi ambazo ni mazao na zimeninginia kwenye mti huu kwa uzito wao.

Hawa ni ng'ombe wa maziwa wanafanana na ni wa species moja ya fresian wanakula kwenye shamba la kijani kibichi. Ng'ombe hawa ni watano na wanaonekana wazi kwenye kiwanja hii. Ng'ombe watatu wa mbele wamejikita kwenye kifaa cha kulishia.

Hii ni ndizi pacha mbili, zina rangi ya manjano na moja ni ndefu kuliko nyingine, katikati ndizi imepasuka kidogo kana kwamba imejifungua yenyewe, zimeunganishwa na tawi moja.

Mgomba una ndizi za kijani ambazo ziko tayari kuvunwa, kuna wanawake wawili mmoja akiwa amembeba mtoto mgongoni na kitambaa na mwingine anakata mkungu wa ndizi kutoka kwenye mti.